Nguzo mbili refu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na kifaa kinachopunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale kunapotokea hitilafu, pia kukiwa na nyaya ambazo husafirisha nishati hiyo; kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, vinavyotumika kupooza umeme pale unapozodi na kuuongeza pale unapopungua, ikiwa pamoja na nyaya nene zinazotumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya refu ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo muhimu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale panapotokea na hitilafu. Pia kukiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mazingira yenye bwawa kubwa lililo na maji yanayotiririka, pembezoni kukiwa na mitambo pamoja na mashine ambazo hutumika kuzalisha umeme, pale ambapo maji husukuma magurudumu ya mashine izo. Na nguvu iyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme, ili kusafirishwa sehemu mbalimbali.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya nene ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa inatumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale hitilafu inapotokea, pamoja na nyaya ambazo husafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale kunapotokea hitirafu, pia kukiwa na nyaya nene ambazo husafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mazingira ya mto mkubwa wenye maji mengi, pembezoni kukiwa na mtambo au mashine ambazo zinazotumika kuzalisha umeme, ambao unazungushwa magurudumu kwa kutumia maji, kisha nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme na kusambazwa sehemu mbalimbali.

Alama ya barabarani yenye muundo wa pembe tatu iliyotengenezwa kwa kutumia rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, ikimuonyesha mwanaume akishika beleshi na kuchimba mchanga, kumaanisha kuwa shughuli za ujenzi zinaendelea katika sehemu hiyo.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara iliyo tengenezwa kwa rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu ikiwa na alama "P" iliyokatwa, kuonyesha kuwa sehemu hiyo haparuhusiwi kufanywa maegesho wa magari.

Alama za barabarani ambazo zinatumika kuongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, kutokusababisha ajali ambazo zinafungwa katika makutano ya barabara. Kukiwa na alama ya pembe tatu inayoonesha mtu akivuka. Kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu, kuvuka.

Mazingira yenye barabara ndefu ya lami, ambayo hutumiwa na magari au pikipiki, kukiwa na giza nene na mwanga hafifu unaotoka kutoka katika taa zilizofungwa pembezoni mwa barabara hiyo.

Waandisi pamoja na wafanyakazi wakiwa wanatengeneza daraja kubwa, ambalo linazuiliwa na nguzo refu na imara, zilizotengenezwa kwa kutumia simenti na vyuma vizito au nondo.

Wafanyakazi wakiwa katika shughuli ya utengenezaji wa barabara ya lami. Wakiwa wanamwaga lami katika udongo, kisha mashine kubwa au chombo kizito hupita na kuikandamiza lami hiyo, ili iweze kuganda na kukauka haraka.

Sehemu ya makutano ya barabra nne za lami, yenye muundo wa duara kukiwa na mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu kwa ajili ya kuvuka.

Sehemu ya jalalani ambapo taka hukusanywa zitokanazo na makopo, mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula. Kukiwa na magari makubwa yanayomwaga taka katika eneo hilo, pamoja na wafanyakazi waliovaa sare wakiwa wanachukua vitu mbalimbali na kuvihifadhi katika magunia.

Vijana wakiwa wanafanya shuhuli za usafishaji wa mazingira, kwa kuokota taka zilizozagaa mitaani, wakitumia mabaleshi pamoja na mikokoteni, na kuipakiza katika gari kubwa ili kupelekwa katika sehemu za majalala.

Pipa dogo la rangi nyekundu lililotengenezwa kwa kutumia plastiki, likiwa na mfuniko juu na matairi ambayo husaidia katika usukumaji au uvutaji likitumika kuhifadhia taka au uchafu.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli za usafishaji wa mazingira, kwa kuokota vifurushi vya takataka vilivyotupwa pembezoni mwa barabara, sehemu za makazi au katika sehemu za kufanyia biashara, na kupakiza katika gari kubwa ili kupelekwa majalalani.

Pipa dogo la rangi ya kijani lililotengenezwa kwa kutumia plastiki likiwa na mfuniko pamoja na mfuko wa rangi nyeusi uliofungwa vizuri, ndani kukiwa kumehifadhiwa taka au uchafu ili zisichafue mazingira au kutoa harufu mbaya.

Pipa dogo lililotengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi, likiwa na mfuniko kwa juu; ambalo hutumika kuhifadhia taka au uchafu, ili usiweze kuchafua mazingira au kutoa harufu mbaya katika mazingira hayo.

Mazingira machafu ambapo kuna mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali zikiwa ni makopo, makaratasi, mifuko ya plastiki, mabaki ya vyakula; yakiwa yametupwa pembezoni mwa ukuta mrefu uliochakaa.

Vifurushi vidogo vyenye mifuko ya plastiki, ambazo zinatumika kuhifadhia taka gumu au uchafu ili kupelekwa katika sehemu ya jalala au sehemu maalumu ambayo hutumika kuhifadhi taka.

Sehemu ya jalala ambapo kuna mkusanyiko wa taka mbalimbali kama vile; makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi, mabaki ya chakula. Ambayo yamehifadhiwa sehemu hiyo katikati ya majengo ya watu, wanayofanyia biashara.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na wa kiume, wakiwa katika shughuli za kufanya usafi wa kusafisha sakafu kwa kumwaga maji mengi pamoja na kutumia mifagio mirefu kusugua eneo hilo.

Kisima kikubwa kilicho tengenezwa kwa kutumia matofali kikiwa kinatumika kuhifadhia maji safi na kusambaza kikiwa ndani ya uzio uliotengezwa kwa kutumia wavu

Mfereji mdogo unaotiririsha maji machafu taratibu, juu kukiwa na bomba refu na nene ambalo linasafirisha maji safi kutoka upande mmoja wa mfereji kuelekea upande mwingine.

Tanki kubwa lililo tengenezwa kwa kutumia plastiki la rangi nyeusi, likiwa limewekwa mbele ya nyumba ambalo hutumika kuweka akiba ya maji, kukiwa na mabomba yaliyo ungaanishwa kwenye tanki hilo, ambayo yanasambaza maji kwenda sehemu mbali mbali.

Mabomba marefu yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi ya kijani yakiwa yamelazwa chini, ambapo mabomba hayo hutumika kusafirisha maji safi, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.